Hii ni sehemu ya ndani ya benki watu wanapofikia hukaa katika viti na kusikilizwa na wahudumu ambao pia wamekaa katika viti, wateja wengine wanapokuja husimama ila wote huudumiwa kwa pamoja.

Wafanya kazi hawa wa benki wamevaa mavazi mazuri yenye rangi nzuri za kuvutia, suruali za kitambaa, makoti mazuri, ni mavazi mazuri yanayo ashiria heshima uaminifu na kukubalika kwao.

Benki ni sehemu ambayo huduma za kutoa pesa, kutuma pesa na kuhifadhi fedha hufanyika. Imepambwa kwa matangazo ya maandishi mazuri na picha, zinazoonyesha baadhi ya huduma zinazo tolewa katika benki hii ndani yake kuna wateja wanahidumiwa na wahudumu wa benki.

Mhudumu wa benki akimhudumia mteja katika dirisha dogo lenye kioo kinachoonyesha pande zote, mteja huyu anaweka fedha hizo katika akaunti yake au anatuma kwenda katika akaunti nyingine hivyo uwepo wa benki unarahisisha namna nzuri ya utumaji na upokeaji wa fedha.

Muhudumu huyu wa benki alivalia fulana yenye rangi nyekundu na jina la benki hiyo kifuani mwake, akimhudumia mteja aliyefika katika ofisi zao hivyo huduma za kibenki zinawajali sana wateja wake katika swala zima la kutumwa na kupokea pesa.

Hapa ni baa, ni sehemu ambapo wanawake na wanaume wamejikusanya kwa pamoja kwaajili ya kucheza muziki, kunywa vinywaji na kufurahi. Sehemu hii imepambwa kwa mapambo mazuri ya muziki hivyo watu wanafurahi kwa pamoja.

Hapa ni baa, na sehemu hii ni ile ambayo vinywaji vya aina nyingi tofautitofauti vikubwa na vidogo vyenye thamani kubwa na ndogo hupangwa, hivyo mteja anapofika huchagua na hatimae kuhudumiwa kile kinywaji alichokilipia.

Baa ni sehemu ambayo mivinyo ya aina tofauti tofauti huuzwa iliyojazwa katika chupa, wateja pia hufika hapo kwa ajili ya kujipatia vinywaji hivyo hivyo hupewa bilauli zilizojaa vinywaji hivyo tayari kwa ajili ya kuweza kutumia kuna wahudumu pia wanaowahudumia wateja hao.

Sehemu hii ya baa kuna vinywaji vizuri vilivyopangwa vizuri katika makabati ya wazi yaani vimesimamishwa vizuri, vinaonekana kuna muhudumu aliyevaa shati jeupe hivyo mteja anapofika hapa kuna sehemu ya yeye kukaa na kuhudumiwa vizuri.

Muhudumu huyu wa baa mwenye tabasamu aliyevalia mavazi maalumu ameshikilia bilauri yake mkononi yenye kinywaji, tayari kwa ajili ya kumhudumia mteja. Nyuma yake kuna kinywaji vingi vilivyojazwa katika machupa tofautitofauti yenye kuvutia na kuonekana kwa mwonekano uliokuwa mzuri.

Sehemu hii ya baa, kuna wahudumu waliovaa sare wakiwa tayari kuwahudumia wateja watakaofika katika baa hii. Kuna wateja ambao tayari wameshakaa katika viti, wakiwa wameshikilia bilauli za vinywaji vyao wakinywa, huku wakipiga stori kwa pamoja na kufurahi.

Chupa hizi tatu ni za mvinyo yani pombe tayari zimeshanunuliwa na mteja tayari kwa ajili ya kuweza kutumiwa na sehemu ambayo pombe hii inauzwa ni baa, ambapo watu wengi hujikusanya kwa pamoja kwa ajili ya kunywa vinywaji vya aina mbalimbali, kuna mhudumu pia aliyevalia nguo nyekundu anayewahudumia wateja hao.

Hili ni gari dogo linalouzwa, limefunguliwa milango, limehifadhiwa vizuri sehemu ambayo haipigwa na jua. Hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuikagua gari hii kabla kuweza kulipia ili kuweza kuimiliki.

Ndani ya duka hili kuna magari yanayo uzwa, yenye rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi, kuna mteja aliye valia nguo nyeupe na suruali akiwa na barakoa usoni. Yupo tayari kwa ajili ya kununua gari anayo ipenda maana ameishika.

Sehemu hii ya uwanja iliyozungushiwa ukuta kuna magari madogo meusi yamehifadhiwa ndani yake ni wazi tosha kuwa yanauzwa hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuyaona ubora wake na kuweza kufanya maamuzi ya kulipia.

Gari hili lililowekwa milango wazi, linaonyesha viti vilivyomo ndani, ubora wa viti hivyo kwa malighafi iliyotumika kutengenezewa hivyo. Mteja anapofika kununua gari hapa ni rahisi kwa yeye kujihakikishia ubora wa gari kabla ya kununua.

Hapa ni sehemu ambapo magari mapya yanauza na hii ni sehemu ya ndani ya gari inaonyesha miskanio, viti vipya na pamoja na baadhi ya vitu ambavyo vinavyopatikana katika gari hiyo, hivyo mteja anapokuja kuangalia ubora wa gari kabla ya kununua.

Magari haya madogomadogo ya kutembelea yenye rangi nyeusi, yamepangwa vizuri kwa mstari katika jengo hili la ghorofa; ni wazi tosha kuwa yanauzwa. Kuna wateja waliokaa katika viti na wengine wakitembea, kuyatathmini magari haya kabla ya kuweza kuyanunua.

Magari haya madogomadogo ya kutembelea yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri kwa kufuata mstari katika eneo hili kubwa la wazi yaani yanauzwa, mteja anapofika hapa huchagua gari anayoitaka na kuweza kuilipia.

Gari hili dogo lenye rangi nyeusi aina ya Nissan, tayari limeshauzwa na muuzaji akikabizi funguo kwa mnunuaji. Kuna magari mengine pia yaliyo hifadhiwa ndani ya duka kubwa lililo zungukwa na vioo yakiwa yanauzwa.

Magari haya madogo madogo yenye rangi nyeupe ya kutembelea yanauzwa katika mji huu, yamepangwa vizuri kwa mstari na mteja anapofika magari yote yanaonekana vizuri na ni rahisi sana kuchagua analolitaka.

Hili ni duka linalouza bidhaa ya maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa maandishi pamoja na picha za ng'ombe. Jokofu hili linamuwezesha mteja anapofika kujihudumia mwenyewe yaani kuingiza sarafu yake na kuweza kupata maziwa katika kipimo halisi.

Jokofu hili la kidijitali linamilikiwa na duka linalouza maziwa ya ng’ombe, limepambwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia pamoja na maandishi zikiwemo pia picha za ng’ombe na picha za watoto wadogo wanaoshikilia glasi za maziwa. Mteja anapofika hapa anajihudumia yeye mwenyewe.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe kuna majokofu ya kidijitali kuna mteja, ambaye ameshajihudumia amengiza sarafu yake katika jokofu hilo na sasa anakinga maziwa yake kwajili ya kuweza kuyatumia.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali limepambwa kwa maandishi, picha za ng'ombe pamoja na rangi nzuri zenye kuvutia. Ndani yake kuna muhudumu ambaye anafanya huduma hii ya maziwa katika kituo hiki.

Hili ni jokofu la kidigitali linalotumika kuuzia maziwa ya ng'ombe limepambwa kwa maandishi, picha za ng'ombe pamoja na picha za watoto wadogo wakiwa wanakunywa maziwa, jokofu hili mteja anapofika kuingiza sarafu yake na kujihudumia mwenyewe pasipokuwa na kuhitaji mtu mwingine.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe. Ndani yake kuna mhudumu ambaye anapima maziwa hayo katika kikombe cheupe ili aweze kumpatia mteja. Nyuma yake kuna picha ya ng'ombe pamoja na bidhaa zingine zinazouzwa katika duka hili.

Duka hili lina miliki jokofu la kidigitali liliopakwa rangi nzuri zenye kuvutia, mteja amefika kuingiza shilingi yake na kubonyeza na hatimaye kukinga maziwa yake aliyoyalipia bila ya kuhusika mtu mwingine; yani mteja anajihudumia yeye mwenyewe.

Duka hili linauza maziwa ya ng’ombe, limepambwa kwa maandishi mazuri yanayoonyesha kuwa maziwa yanapatikana hapa, kuna mhudumu aliyeko ndani ya duka hilo hivyo kwa mteja yeyote anayepita hapa ni rahisi kwa yeye kuweza kuhudumiwa.

Hawa niwateja waliopanga foleni ili kuweza kupata huduma ya maziwa ya ng'ombe, yanayouzwa kwenye duka hili ambalo liko jofu la kidijitali, hivyo mteja akifika hapo huweka sarafu yake na kukinga maziwa anayotaka na baadae kuweza kuondoka nayo.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe limepambwa kwa maandishi mazuri yenye kuvutia pamoja na picha za ng'ombe, kuna maziwa yaliyowekwa katika ndoo yanaonekana hivyo mteja anapofika hapa hupimiwa na kuweza kununua maziwa anayoyahitaji.

Ndani ya duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna majokofu manne ya kidijitali, ambayo mteja anapofika anajihudumia yeye mwenyewe, majokofu haya yamepambwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe lina mitungi kadhaa ya maziwa ambayo ipo nje ya duka hilo, kuna wateja waliosimama katika duka hili wakipata huduma kutoka kwa mhudumu anayewahudumia wateja hawa, kuna bango pia katika duka hili linaloonyesha maziwa yanapatikana hapa.

Duka hili linauza maziw aya ng'ombe, limeambwa kwa picha za ng'ombe pamoja na maandishi yanayoonesha kuwa maziwa yanapatikana hapa. Kuna wateja waliofika katika duka hili wakisubiri kuhudumiwa na muhudumu.

Dukani hapa kunauzwa maziwa ya ng'ombe, kuna wateja waliosimama nje ya duka hili wakisubiri huduma hiyo ya maziwa kutoka kwa mhudumu ambaye yupo ndani ya duka hili, duka hili pia limepambwa kwa maandishi yanayoonyesha maziwa yanapatikana hapa, nje yake kuna pipa la kuwekea uchafu pamoja na viroba vingine.

Jokofu hili la kidijitali linalotumika kuhifadhia maziwa, limepambwa kwa maandishi, rangi nzuri ya samawati, picha za ng'ombe pamoja na mtoto mdogo aliyeshikilia glasi ya maziwa, mteja anapofika hapa hujihudumia yeye mwenyewe kwa kuingiza sarafu yake na kukinga maziwa.

Duka hili wanalouza maziwa ya ng'ombe linamikiki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa picha ya ng'ombe, maandishi yenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu hivyo mteja anavyofika hapa huweza kujihudumia mwenyewe.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe limepakwa rangi nzuri ya samawati, nyeupe pamoja na picha za ng'ombe. Mteja anapofika hapa huweza kupata huduma hii ya maziwa kwa urahisi kutoka kwa muuzaji.

Duka hili la kuuza maziwa linamiliki jokofu la kidijitali, lililopambwa kwa maandishi, rangi nzuri za samawati, picha ya ng'ombe akiwa anakamuliwa maziwa na kijana anayekamua maziwa hayo, jokofu hili halimuhitaji mtu mwingine kwa sababu mteja anapofika hapa hutumia sarafu yake na kujihudumia yeye mweneyewe.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi nzuri tofautitofauti zenye kuvutia pamoja na picha za ng'ombe, halikadhalika kuna bidhaa zingine zinazouzwa zilizomo ndani ya viroba hivyo mteja anapofika kuchagua bidhaa yoyote anayoitaka.

Duka hili la kuuzia maziwa linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi nyeupe za samawati pamoja na maandishi, mteja anapofika hapa kuingiza sarafu yake na kulipia na kuweza kujihudumia yaani kukinga maziwa yake katika chupa.

Duka hili wanalouza maziwa ya ng'ombe limepambwa kwa maandishi, ndani yake kuna majokofu mawili ya kidigitali yanayotumika kuhifadhia maziwa hayo. Kuna mitungi ya maziwa pamoja na viti ambapo wateja wanapokuja hukaa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa maandishi ya rangi ya samawati na nyekundu. Kuna mteja ambaye yupo nje ya duka hili akisubiri huduma ya kuhudumiwa na muuzaji ambaye yupo ndani ya eneo hili.

Duka hili linalouza bidhaa ya maziwa ya ng'ombe limepakwa rangi nzuri za kuvutia ikiwemo samawati pamoja na maandishi mazuri yanayoonyesha kuwa maziwa yanapatikana hapa, kuna wateja wapo nje ya duka hili wakisubiri huduma.

Ndani ya duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna jokofu la kidigitali lililopambwa kwa picha za ng'ombe, maandishi pamoja na rangi nyeupe na rangi zingine za kuvutia, hivyo mteja anapofika hapa huingiza sarafu yake, kubonyeza na kukinga maziwa hayo ili kuweza kuyatumia.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe ndani yake kuna jokofu la kidijitali, kuna watu wawili wanalolishika jokofu hilo, hali kadhalika kuna bidhaa zingine zilizopangwa vizuri katika makabati ya wazi, hivyo linaonekana kwa uzuri kwa wateja wanapofika.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna bango lililoandikwa likiaashiria maziwa yanapatikana hapa, kuna meza ambayo juu yake kuna ndoo ya plastiki pamoja na glasi, hivyo mteja anapofika hapa anapimiwa na kuweza kunywa vizuri.

Jokofu hili la kidigitali linamilikiwa na duka linalouza maziwa limepambwa kwa picha za ng'ombe wanakula majani, maandishi mazuri yenye rangi nyeupe, rangi za samawati, Jokofu hili linamuwezesha mteja kuja kumuhudumia yeye mwenyewe bila kusaidiwa.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe limepakwa rangi nzuri yenye kuvutia pamoja na maandishi yanayo onyesha kua maziwa yanapatikana hapa. Kuna wateja ambao wapo nje ya duka wakisubiri huduma ya maziwa waweze kuipata

Duka hili linalouza maziwa ya ng’ombe, kuna jokofu la kidijitali linalomuwezesha mteja anapofika kujihudumia yeye mwenyewe. Jokofu limepambwa kwa picha za ng’ombe pamoja na kupakwa rangi zingine. Kuna wateja waliofika hapa wakiwa tayari wanataka kujihudumia wao wenyewe.

Duka hili wanauza maziwa ya ng'ombe wanamiliki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia na maandishi pamoja na picha za ng'ombe, bidhaa zingine zinazouzwa katika duka hili ni mayai hivyo mteja anapofika hapa hujipatia bidhaa ile anayoitaka.

Duka hili dogo linauza maziwa ya ng'ombe, limepakwa rangi nzuri ya kuvutia na linamiliki jokofu la kidigitali. Kuna wateja waliofika hapa wakijihudumia wao wenyewe kupitia jokofu hili linalohifadhi maziwa mengi.

Duka hili linalouza maziwa ya ngombe ,Kuna vijana waliokaa katika viti vyeupe ,na juu ya meza wakiwa, wameshikilia bilauli zao, na kuna majagi yaliyojaa maziwa hivyo wanakunywa ,ni wazi tosha kuwa maziwa yanapatikana kwa wingi sehemu hii.

Duka linalouza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu la kidijitali linalomwezesha mteja anapofika kujihudumia yeye mwenyewe bila ya wahudumu yaani muuzaji, duka hili limepambwa kwa picha za ng'ombe maandishi na rangi zingine nzuri za kuvutia.

Duka hili linalouza bidhaa ya maziwa ya ng'ombe kuna wateja wanne waliosimama nje ya duka hilo wakisubiri kuhudumiwa na mhudumu ambaye yuko ndani ya duka hili, duka hili pia linauza bidhaa za aina nyingine tofauti tofauti zilizoning'izwa na zingine zipo katika kabati lenye vioo.

Ndani ya duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna jokofu la kidigitali pamoja na bidhaa nyingine nyingi za maziwa zinazouzwa. Hivyo mteja anapofika hapa huingiza sarafu yake katika jokofu hili na kuweza kujihudumia yeye mwenyewe.

Dukani hapa kunauzwa maziwa ya ng'ombe pamoja na bidhaa nyingine, hivyo duka hili limepambwa kwa picha za ng'ombe na maandishi yanayoonyesha kubwa maziwa ya ng'ombe yanauzwa hapa pamoja na bidhaa nyingine, kuna mhudumu aliyepo ndani ya duka hili akisubiri wateja kuwahudumia.

Duka linalouza maziwa ya ngombe linamiliki jokofu la kijiditali lililopangwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia za samawati, nyeupe picha za watoto ambayo wanakunywa maziwa hayo. Hivyo jokofu hili linamuwezesha mteja anapofika, kuweza kujihudumia yeye mwenyewe.

Jokofu hili la kidigitali linamilikiwa na duka linalouza maziwa. Limepambwa kwa picha za ng'ombe pamoja na rangi nzuri za kuvutia. Linamuwezesha mteja anapofika hapa kujihudumia yeye mwenyewe bila ya msaidizi mwingine.

Jokofu hili la kidijitali linalotumika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa maandishi rangi nyeupe pamoja na rangi ya samawati, limewekwa katika mazingira ambayo kuna mipira ya maji, mapipa ya maji pamoja na vidumu.

Ndani ya duka hili la maziwa kuna majokofu mawili, moja la kidigitali lililopakwa rangi nzuri maandishi pamoja na picha za ng'ombe, hivyo mteja anapofika hujihudumia yeye mwenyewe kwa kuingiza shilingi na kuweza kujikinga maziwa anayo yataka, jokofu lingine lina maziwa yaliyojazwa katika madumu tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu la kijigitali lililopambwa kwa rangi za samawati, maandishi, picha za ng'ombe; hivyo mteja anapofika hapa huingiza shilingi yake na kujihudumia yeye mwenyewe.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe kuna wateja kadhaa waliosimama nje ya duka hili wakisubiri kuhudumiwa na mhudumu ambaye yupo ndani ya duka hili, duka hili la maziwa limepambwa kwa rangi nyeupe, rangi za samawati na rangi nyingine za kuvutia.

Duka hili wanauza maziwa ya ng'ombe, limepakwa kwa rangi nzuri na maandishi yenye kuvutia pamoja na picha za ng'ombe na picha za watoto wakiwa wanakunywa maziwa hayo. Kuna viti viwili viko kwa ajili ya mteja anapofika hapa kukaa kwa ajili ya kuweza kujipatia maziwa.

Duka hili la maziwa ya ng'ombe kuna maziwa yaliyojazwa katika vidumu vidogovidogo vyenye ujazo wa lita tofautitofauti. Yamepangwa vizuri katika makabati ya wazi yaani yanaonekana. Kuna mteja ambaye amefika hapa anajihudumia, yaani anachagua chupa anayoitaka ili aweze kwenda kulipia.

Ndani ya duka hili linalouzwa maziwa ya ng'ombe Kuna jokofu ya kidigitali, ambayo yanamsaidia mteja anapofika kujihudumia yeye mwenyewe, kuna mteja ambaye ameshikilia jokofu hilo ili kujihudumia yeye mwenyewe kupata huduma hiyo ya maziwa. Kuna bidhaa zingine zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi zinaonekana kwa wateja wanapofika.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng`ombe, limepambwa kwa maandishi, picha za ng`ombe. Kuna mmama ambae yuko nje ya geti yaani nje ya duka, akionyesha kuwa maziwa yanapatikana katika duka hili, yaliyokuwa safi.

Ndani ya duka hili la maziwa kuna. majokofu mawili ya kidigitali iliyopambwa kwa rangi za samawati, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Mteja anapofika humo huingia shilingi yake na kuweza kukinga maziwa ili kuweza kuyapata.

Haya ni majokofu ya kidigitali yanayo tumika kuuzia maziwa, yamepambwa vizuri kwa maandishi, picha za ng'ombe, hivyo mteja anapofika hapa hujihudumia yeye mwenyewe kwa kuingiza tu sarafu yake, haina haja ya kuwa na msaidizi yaani muhudumu mwingine.

Nje ya duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe limepambwa vizuri maputo yenye rangi nzuri nyeupe na rangi ya samawati, kuna wateja ndani yake wakisubiri huduma hiyo ya maziwa na kuna mhudumu ambaye anawahudumia wateja hawa.

Duka hili linayouza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu na kidijitali lililopakwa rangi nzuri zenye kuvutia pamoja na picha za ng'ombe kuna mteja ambaye yupo pembezoni mwa jokofu hilo akisubiri kuingiza sarafu yake ili kuweza kukinga maziwa aweze kujihudumia.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe limepambwa kwa bango kubwa lenye rangi nyekundu na maandishi meupe, picha za watoto wanaoshikilia glasi za maziwa wakiwa wanakunywa, picha za ng'ombe ni wazi tosha kuwa mtu anapopita hapa anajua kwamba maziwa yanapatikana.

Katika duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe kuna muhudumu aliyekwepo ndani akifanya usafi. Halikadhalika pia kuna majokofu mawili ya kijidigitali ambayo maziwa hayo huifadhiwa; hivyo mteja anapofika hapa huudumiwa vizuri. Duka hili pia imepambwa kwa picha za ng'ombe na maandishi mengine mazuri , pamoja na rangi nyingine za kufifia.

Jokofu hili la kidigitali linalotumika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng’ombe, limepambwa kwa maandishi rangi sana watu, nyeupe, inamwezesha mteja anapofika hapa kuingiza pesa yake na kuweza kupata maziwa kwa kipimo halisi.

Duka hili linalouza maziwa ya ng'ombe linamikiki jokofu la kidijitali linalomuwezesha mteja anapofika hapa kujihudumia yeye mwenyewe bila msaada wa mtu mwingine, limepakwa rangi nzuri, picha ya ng'ombe na maandishi yanayoonyesha maziwa yanapatikana hapa.

Jokofu hili la kidijitali linatumika kuuzia maziwa limepambwa kwa picha za ng'ombe na kuonyesha kwamba maziwa yanapatikana hapa. Jokofu hili linamwezesha mteja anapofika kujihudumia mwenyewe bila kuwa naa mhudumu mwingine

Duka hili wanauza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa rangi ya samawati, pamoja na maandishi na picha za ng'ombe kuna bidhaa nyingine zilizopangwa katika makabati ya wazi zinauzwa katika duka hili.

Duka hili linamiliki jokofu la kijitali lililopakwa rangi nzuri yenye kuvutia pamoja na maandishi, picha za ngombe, hivyo mteja anapofika hapa huingizia shilingi yake katika jokofu hili na kuweza kukinga maziwa Ili kuweza kuondoka nayo.

Hili ni duka linalouza bidhaa ya maziwa ya ng'ombe. Kuna maandishi katika duka hili yanayoashiria kwamba sehemu ndiyo sahihi maziwa ya ng'ombe yanapatikana, kuna wateja waliosimama na wengine wanapita na wengine wamevalia makoti meupe wakiwa tayari kuwahudumia wateja waliokuwepo hapa.

Vitanda hivi vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao viwili kwa kimoja, vinauzwa sehemu hii ya wazi. Kuna wateja au watengenezaji wa vitanda hivyo waliopo nyuma yake hivyo wakiendelea kufanya biashara.

Masofa haya mazuri yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri yenye kuvutia, yanauzwa katika duka ambalo samani za ndani hupatikana, hivyo ni rahisi kwa mteja anapofika hapa kuweza kununua bidhaa anayo itaka.

Masofa haya yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vyenye rangi ya kuvutia yanauzwa kwa pamoja katika soko hili, mteja anapofika kuchagua rangi anayotaka kama anataka nyeupe au rangi zingine kuweza kulipia na kuondoka nazo.

Samani hizi zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na viti vilivyo katika eneo hili la wazi barabarani, hivyo wateja wanapopita wanaviona kwa urahisi na wanapotaka kununua sehemu hii inafikika kwa urahisi.

Kitanda hiki kilichotengenezwa kwa malihafi ya mbao na kupakwa rangi nzuri, kipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Kipo kwa muuzaji hivyo kimewekwa nje sehemu ambayo kila mtu atakayekua anapita, rahisi kukiona na kwenda kukinunua.

Sehemu hii ya wazi yaani barabarani kuna samani zimetengenezwa kwa malighafi ya mbao na chuma, vimepangwa hapa vinauzwa hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kwa yeye kuchagua anacho kitaka ili aweze kukilipia na kuondoka nacho.

Viti hivi vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao viko katika sehemu hii nzuri ya wazi inauzwa kuna wauzaji au watengenezaji ambao wapo katika maeneo haya wakiendelea na shughuli yao ya kutengeneza viti vingine.

Duka hili kubwa, linauza samani za ndani zikiwemo vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao vilivyotandikwa magodoro mazuri na mashuka mazuri ya thamani sana, taa nzuri za ukutani hivyo mteja anapofika hapa anakuwa na uwanja mpana wa kuchagua kile anachokitaka.

Duka hili wanauza mapambo ya ukutani samani za ndani vikiwemo vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao na kupambwa kwa vitambaa vizuri vyenye rangi nzuri sana ya kuvutia hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kwake yeye kuchagua bidhaa anayoitaka.

Vitanda hivi vizuri vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nzuri zinauzwa sehemu hii ya wazi ili iweze kuwa rahisi kuonekana kwa wateja wote. Vitanda hivi vipo viwili kwa kimoja na kile kimoja kimoja hivyo mteja anapokuja huchagua mwenyewe anachokitaka.

Duka hili kubwa linauza samani za ndani, limetengenezwa kwa vioo na pia limewekwa bango hivyo ni rahisi kwa mteja atakayekua anapita hapa kutambua kile kinachouzwa ndani, na ndani yake kuna samani nyingi na nzuri sana za ndani zikiwemo masofa, viti, vitanda pamoja na mapambo mengine ya ukutani.

Masofa haya yametengenezwa vizuri yamewekwa sehemu hii ya wazi ili iweze kuwa rahisi kuonekana vizuri na wateja wote watakaopita hapa, vitambaa vilivyotumika kutengeneza masofa haya ni rangi tofautitofauti ikiwemo nyeusi na rangi nyingine zenye kuvutia.

Ndani ya duka hili yanauzwa masofa, makabati, viti pamoja na mapambo ya ukutani na juu mapambao ya taa hivyo mteja anapofika hapa huchagua samani anayoitaka sambamba na mahitaji yake.

Wauzaji wa samani za ndani hutungeneza viti, visturi, meza na makabati kwa kutumia malighafi ya mbao na badae kuviweka katika maeneo ya wazi ili viweze kuonekana kwa urahisi na wateja watakao kuwa wanapita ili waweze kununua.

Ndani ya duka linalouzwa samani za masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa malighafi ya mbao na kupambwa rangi nzuri ya chungwa, rangi nyeusi, hivyo pia kuna vitanda vinavyouzwa humu ni kwa mteja anayefika na kuchagua bidhaa anayotaka.

Vitanda hivi vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao na chuma vimepawa rangi nzuri yenye kuvutia, hivyo vipo tayari kwaajili ya matumizi mteja anapofika hapa ni rahisi kwa yeye kuona, kulipia na kuweza kuondoka nacho.

Viti hivi vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na meza ya kulia chakula vinauzwa katika duka hili, ambapo samani za aina tofautitofauti zinapatikana ni rahisi kwa mteja anapofika hapa kuweza kupata bidhaa anayoitaka.

Masofa haya mazuri yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vyenye rangi ya kuvutia yanauzwa yamepangwa mbele ya maduka, kuna mteja ambae amefika hapa ameyakalia masofa haya kwa kuyajaribu kabla ya kuweza kuyalipia ili aweze kuondoka nayo.

Meza hii nzuri ya duara, iliyo tengenezwa kwa malighafi ya mbao na kupakwa rangi nzuri, ipo sokoni inauzwa. Ipo katika maeneo ambayo, mteja anapopita anapoitamani, ni rahisi kuweza kununua ili kuweza kuondoka nayo.

Wanaouza samani za ndani wamepanga viti hivi pamoja na meza, zilizotengenezwa vizuri kwa malighafi ya mbao na kupakwa rangi nzuri, katika eneo hili la wazi karibu na barabara ili iweze kuwa rahisi kwa wateja wataokuwa wanapita kuweza kuja kuvitathmini na kuweza kuvilipia ili waweze kuondoka nazo.

Sehemu hii nzuri wanauza samani za ndani zikiwemo masofa, viti, makabati, mapazia yaani vile vyenye gharama kubwa sana, hivyo mteja anapofika hapa huchagua na kununua anachokitaka.

Duka hili wanauza masofa ya aina tofautitofauti yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia, mteja anapofika hapa hujaribu kukaa katika hayo masofa kuangalia ubora wake, kabla ya kuweza kulipia.

Sehemu hii samani zikiwa ndani na mapambo yakiwemo masofa, viti, meza, vitanda vya mbao vinauzwa pamoja na picha za ukutani. Hivyo vimepambwa vizuri kwa rangi nzuri na mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua kilichokuwa bora.

Duka hili wanauza samani za aina tofautitofauti yakiwemo masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vya kuvutia, meza, viti, vitanda, maua, mapambo ya ukutani pamoja na bidhaa zingine nyingi nzuri.

Sehemu hii wanauza samani za ndani vikiwemo viti pamoja na meza za kulia chakula, zimepakwa rangi nzuri ya kuvutia zimewekwa nje hivo mteja anapofika ni rahisi kuweza kutazama na kuweza kufanya maamuzi ya kulipia.

Viti hivi viwili vilivyotengenezwa kwa muundo wa kipekee kwa kutumia malighafi hizi za mbao zinauzwa katika duka hili, mteja anapofika hapa kama amevipenda basi ni rahisi kwa yeye kuvinunua.

Sehemu hii huuzwa na kutengeneza samani zinazotumia malighafi ya mbao. Kuna mafundi walioshikilia misumeno na kupima mbao hizo na wengine wanakata hivyo ni rahisi kutengeneza bidhaa yoyote ya mbao ambayo inahitajika yakiwepo makabati, vitanda na vifaa vingine.

Ndani ya duka hili, kuna masofa mengi yanayouzwa yaliyotengenezwa kwa vitambaa bora vyenye thamani kubwa na rangi nzuri tofautitofauti. Kuna muhudumu au mnunuzi ambae akiyashika masofa hayo kabla ya kuweza kuyanunua, yaani anayatathmini.

Masofa haya ambayo tayari yamekwisha tengenezwa na sasa yanauzwa, yamewekwa sehemu ya wazi yaani barabara ni rahisi kwa wateja wanaopita na wale wa miguu kuona bidhaa hizi zinazouzwa na kuja hapa na kuweza kuchagua na kununua.

Samani hizi za ndani zilizotengenezwa kwa malighafi ya mbao zinakuzwa katika duka hili, ambapo ndani yake kuna masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia, mazulia, picha za ukutani, taa pamoja na bidhaa zingine nyingi hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua anachokitaka.

Duka hili linauza mapambo ya ndani pamoja na samani yakiwemo masofa mazuri yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia meza za vioo, hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua bidhaa anayoitaka.

Ndani ya duka hili kubwa kuna meza zilizotengenezwa kwa malighafi ya mbao, visturi, masofa, vitanda pamoja na bidhaa zingine zinauzwa hivyo mteja anapofika humu huchagua samani anayoitaka nakuweza kuilipia.

Duka hili wanalouza thamani za ndani kama vile masofa, meza, taa za ukutani pamoja na taa zingine nzuri. Masofa yake yametengenezwa kwa vitambaa vizuri, vigumu vyenye kuvutia, mteja anapofika hapa huweza kuchagua kile anachokitaka pamoja na mazulia.

Hii ni sehemu ya hoteli, ni sehemu ambayo mgeni anapofika hupokelewa. Imepambwa vizuri sana kwa thamani zilizotengenezwa kwa malighafi ya mbao yakiwemo masofa, meza nzuri, picha za ukutani na pia kuna mdada akisubiri wateja.

Chumba hiki cha hoteli ndani yake kuna kitanda kilichotengenezwa kwa malighafi ya mbao, shuka nzuri zenye rangi nyeupe halikadharika kuna neti nzuri nyeupe, hivyo mteja anapofika humu ndani hufuraia mazingira mazuri.

Hapa ni hotelini na hawa ni wateja waliokaa hapo wakimsubiri muhudumu aweze kuja kuwahudumia sehemu hii imepambwa kwa mapambo mazuri ya ndege, mabango ya ukutani, taa nzuri hivyo wapo tayari kwa ajili ya kupata huduma ya hapa.

Hii ni sehemu ya hoteli. Ni sehemu ambayo mgeni anapokelewa, imepambwa kwa taa nzuri za ukutani, picha nzurinzuri, maua pamoja na mapambo mengine yenye thamani sana, zikiwemo meza za thamani viti; hivyo ni sehemu nzuri yenye kuvutia sana.

Hotelini hapa kumepambwa kwa masofa mazuri yenye rangi nzuri iliyopoa na yenye kuvutia. Kuna vitabu ambavyo vipo kwa ajili ya kusomwa na wateja, rangi nzuri za ukutani, viti vidogovidogo pamoja na meza za kulia chakula.

Mdada mzuri, mwenye tabasamu, aliyeshikilia sahani ya chakula mkononi mwake akimhudumia mteja ambaye amekaa katika kiti. Huduma hizi nzuri na bora hutolewa katika mahoteli mazuri yenye muonekano mzuri na safi kama hizo.

Hili ni duka ambalo bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti zinauzwa hapa zimepangwa vizuri zinaonekana mteja anapofika hapa ni rahisi kuona bidhaa anayoitaka na kuweza kuichagua, na kuweza kulipia bidhaa zinazouzwa hapa zikiwemo mboga za majani zenye rangi ya kijani, matunda pamoja na bidhaa zingine nyingi.

Hili ni duka linalouza bidhaa za aina nyingi mbalimbali yakiwemo matunda kama vile ndizi, matikitimaji , maembe, nyanya hivyo wateja wengi hufika hapa kwa ajili ya kujipatia huduma wanazozihitaji.

Hili ni duka dogo la mtaani bidhaa zake zimepangwa vizuri katika makabati yaliyokuwa wazi, hivyo zinaonekana vizuri kwa wateja ambao wanafika hapa kwaajili ya kuweza kupata huduma, kuna muhudumu ambaye amekaa yupo tayari kuwahudumia wateja wote watakao fika hapa.

Duka hili dogo wanauza bidhaa za aina nyingi zikiwemo mbogamboga za majani, matunda, karoti, nyanya, hoho, vitunguu swaumu pamoja na bidhaa zingine nyingi na kuna wateja wapo wananunua bidhaa hizi ili waweze kwenda kuzitumia majumbani mwao.

Hawa ni wafanyabiashara wa sokoni wanawake kwa wanaume, wakiwa wanauza mbogamboga za majani, nyanya, vitunguu, pamoja na bidhaa nyingine hivyo wateja wengi hufika hapa, ili kujipatia bidhaa wanazotaka.

Sokoni hapa kunauzwa bidhaa za aina nyingi zikiwemo pilipili hoho, karoti, nyanya pamoja na bidhaa zingine na kuna wateja waliofika hapa wakinunua bidhaa hizo hivyo ni sehemu muhimu sana kwa watu wote kuja kufanya manunuzi.

Sokoni hapa kuna wamama na wababa wanaouza bidhaa za aina tofautitofauti. Kuna wateja wengi waliofika hapa kujipatia bidhaa zinazouzwa, zikiwemo nyanya, tangawizi, tikitimaji, ndizi; na bidhaa hizo zimepangwa vizuri yaani zinaonekana kwa wateja wote watakaofika.

Soko hili la matunda wanauza matunda ya aina tofautitofauti, yakiwemo: machungwa, matango, matofaa, maembe, maparachichi, ndizi; zimepangwa vizuri na zinaonekana sawa hivyo mteja anapofika hapa kuna wauzaji ambao wapo tayari kwa ajili ya kuweza kuwahudumia.

Sokoni hapa kunauzwa mikanda ya ngozi ya kiume viatu vya kina dada pamoja na bidhaa zingine, hivyo mteja anapofika anajihudumia au ananunua bidhaa ile anayoitaka kulingana na uhitaji wake.

Sokoni hapa kuna wafanyabiashara wengi na wateja wengi waliofika; wamama kwa wababa wakiuza bidhaa zao na waliokuja kununua bidhaa. Bidhaa zinazouzwa hapa zikiwemo: mchele, matango ,nyanya, maharage, ndizi, na bidhaa zingine nyingi.

Sokoni hapa kunauzwa bidhaa za aina nyingi zikiwemo viazi, matikiti maji, mananasi, maembe, ndizi, nyanya, vitunguu pamoja na bidhaa nyingine. Kuna wauzaji wapo wameshikilia magazeti yao na vitabu wakisoma wakisubiri wateja.

Ndani ya soko hili kuna bidhaa nyingi zinazouzwa na bidhaa hizi zimepangwa vizuri yani zinaonekana kwa ubora wake, kuna wateja ambao wamesimama wakizijadili bidhaa hizo kabla ya kuweza kuzilipia yaani kununua.

Soko hili la matunda wanauza bidhaa za aina mbalimbali zikiwemo karoti, mboga za majani, mapapai, machungwa, nyanya, pilipili hoho wateja wengi wamefika hapa kwaajili ya kuweza kujipatia huduma.

Soko hili wanauza bidhaa nyingi tofauti tofauti zikiwemo taa za urembo nzuri za ukutani na zile za juu yaani za kwenye dari, hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua bidhaa anayoitaka na kuweza kuilipia na kuondoka nayo.

Sokoni hapa kuna bidhaa za aina nyingi yakiwemo matunda kama vile ndizi maembe vitunguu na bidhaa zingine, wateja waliofika hapa wanachagua bidhaa wanayotaka na kuweza kuilipia na pia kuna mizani ambayo bidhaa hizi kupimwa kabla ya mteja kulipa.

Katika soko hili la matunda wanauza matufaa, matikiti maji, machungwa, ndizi, matango, maparachichi na matunda mengine, kuna muhudumu aliyevaa nguo yenye rangi ya kijani, yupo tayari kuhudumia wateja wote watakao fika hapa.

Sokoni hapa kunauzwa nafaka zilizojazwa katika viroba na kuachwa wazi, hivyo mteja anapofika kuna vichoteo ambavyo yeye anaweza akachota na kuweza kupimiwa, hali kadhalika pia kuna bidhaa zingine na kuna wateja wamefikia hapa wakifanya manunuzi.

Huduma za kifedha zinazofanywa kwa kutumia simu za kiganjani zinarahisisha kutuma pesa, kutoa pesa na hata kuhifadhi, hivyo basi huduma hizi zinarahisishia mtumiaji anapokuwa popote pale kupata huduma za kifedha kwa urahisi.

Huduma za kifedha kwa kutumia simu za mkononi zimewafikia wateja katika maeneo yao kuna maduka kama vila ya "M pesa" ambapo wateja wanaopita katika maeneo ya masoko au barabarani kuweza kupata huduma hiyo kwa urahisi.

Huduma za kifedha zinazotumia simu ya mkononi, hujumuisha kadi aina ya Visa za kuchanja, ni njia rahisi na salama zinazo wawezesha wateja kupokea na kutuma pesa kwa njia ya uarahisi.

Huduma za kifedha kwa kutumia simu za mkononi zinarahisisha sana katika swala zima la kutuma na kupokea pesa, hivyo kwa kutumia mashine hizi zinamrahisishia mteja kutoa pesa kutoka katika kadi yake ya benki na kuweza kupata pesa hizo zikiwa taslimu.

Jengo hili kubwa la ghorofa linalojengwa yaani inaendelea na ujenzi, ni kwa ajili ya makazi ya binadamu hivyo linapokamilika watu wengi huja kupanga hapa kwa sababu huduma nyingi zitakuwa zinapatikana za kijamii.

Majengo haya makubwa ya ghorofa yaliyotengenezwa kwaajili ya makazi ya watu, yapo katika mji mkubwa hivyo yamekamilika tayari kwa ajili ya kupangishwa na wanaotaka kuja kupanga humo ndani kuja kuweza kuanza maisha yao.

Nyumba hii ya ghorofa iliyoezekwa vigae na kuzungushiwa ukuta na nyaya zenye umeme za ulinzi, ni kwa ajili ya makazi ya watu yaani zinapangishwa, hivyo mtu anapokuja kupanga katika nyumba hii yenye geti nzuri jeusi, anajihakikishia usalama.

Majengo haya ya ghorofa yaliyotengenezwa kwa kufata mpangilio mzuri na kupakwa rangi nzuri zinazofanana ni kwaajili ya makazi ya binadamu. Kuna majengo mengine bado yanaendelea kutengenezwa. Sehemu hii ni nzuri sana kwa makazi ya binadamu kwa sababu inawakutanisha watu wengi.

Jengo hili kubwa linauzwa kupitia bango lake, lililobandikwa na kuna namba za simu zilizowekwa hapo hivyo kwa yeyote anayehitaji anaweza kupiga simu, ili kuweza kufanya biashara na wenye mali yao.

Nyumba hii ya ghorofa iliyotengenezwa kwa malighafi ya matofali pamoja na vioo ipo tayari kwa ajili ya kupangishwa yaani kutumiwa na watu. Nyumba hii ni nzuri sana kwa sababu imepakwa rangi nzuri ipo mazingira mazuri na safi.

Jengo hili kubwa refu aina ya ghorofa lipo kwa ajili ya kupangishwa yaani kutoa makazi kwa wakazi wanaopatikana katika eneo hilo hivyo litarahisisha sana kwa sababu watu wengi watakaa hapa.

Nyumba hii kubwa ya ghorofa iliyotengenezwa vizuri na kupakwa rangi nzuri yenye mageti safi imetengenezwa kwa ajili ya makazi ya watu, hivyo ipo tayari kwa ajili ya kupangishwa na watu kuja kuishi humu ndani.

Kiwanja hiki chenye nyasi fupi pembeni yake kuna majengo mazuri yaliyotengenezwa na kumalizika na mengine bado yanaendelea na ujenzi, hivyo ni makazi ya watu wanaoweza kuja kupanga na kukaa katika mji huu.

Duka hili kubwa wanauza nguo za aina za aina nyingi zilizoning'inizwa vizuri katika makabati ya wazi, halkadhalika pia kuna midoli yenye rangi ya njano, nyeusi, nyeupe pamoja na rangi zingine za kuvutia hivyo mteja anapofika humu hununua kwa urahisi.

Maduka haya makubwa huuza nguo kama vile mashati ambayo hutundikwa katika makabati ya wazi zinazoonekana vizuri, hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua aina ya shati anayoitaka na kuweza kuinunua kwa urahisi.

Maduka haya makubwa ndani yake wanauza suti nzuri za vitambaa zilizonyooshwa vizuri na kuning'inizwa vizuri katika makabati ya wazi na mteja anapofika hapa huchagua aina ya suti anayoitaka na kuweza kuilipia.

Duka hili kubwa la nguo linauza nguo nzuri zilizopangwa vizuri na kusimamishwa katika makabati ya wazi yaani zinaonekana kwa urahisi. Kuna wateja waliopo ndani ya duka hili wakichagua nguo hizo zinazowafaa ili waweze kuzilipia na kuweza kuondoka nazo.

Duka hili linalo uza nguo ni sehemu ya maduka makubwa, zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi na zingine zimewekwa juu ya meza hivyo mteja anapofika ni rahisi kuangalia na kuchagua inayo mtosha ili kuweza kuinunua.

Duka hili kubwa maarufu linalouza nguo lililotengenezwa kwa vioo vinavyoonyesha ndani yake aina ya nguo hizo zinazouzwa. Kuna midoli iliyovishwa nguo hizo na kuvalishwa mikoba, hivyo mteja anapofika huangalia nguo na huangalia saizi yake kwa uzuri kabisa.

Ndani ya maduka makubwa, huuza chakula ambacho baada ya kupikwa vizuri huwekwa vizuri katika makabati ya vioo hivyo vinaonekana vizuri na mteja anapopita kuweza kuchagua na kununua, na kuna wahudumu pia walio vafaa nguo nzuri nyeupe wakiosha viombo na wengine wakiendelea kupika.

Maduka makubwa haya yanauza vitu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu pamoja na nguo kuna wateja ambao wamefika katika maduka haya wanachagua viatu, ambavyo vimepangwa viko wazi na wateja wengine wanapita katika sehemu za maduka haya.

Maduka haya makubwa yanayouza nguo husimamisha nguo zake na kupanga vizuri katika makabati ya wazi, hivyo wateja hivyo wateja wanapofika huweza kuona nguo hizo kw urahisi na kufanya uchaguzi hatimaye kuzilipia.

Maduka haya makubwa ndani yake huuzwa bidhaa za aina nyingi sana mbalimbali ambazo wateja huzitumia. Bidhaa hizo zimehifadhiwa katika makabati mazuri ya vioo na kupangwa vizuri, hivyo mteja akipita ni rahisi kuchagua.

Duka hili kubwa ndani yake ziko nguo zilizopangwa vizuri na kuning'inizwa yaani zinaonekana, mteja anapoingia huona kabisa baadhi ya bidhaa huuzwa kwa asilimia kadhaa pungufu hivyo mteja ni rahisi kuchukua bidhaa nyingi.

Duka hili kubwa linauza viti, meza pamoja na samani zingine nzuri, kuna muhudumu ambaye yupo hapa akisubiri wateja tayari kwaajili ya kuwahudumia. Duka hili pia limepambwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia na pia limetengenezwa kwa malighafi za mbao.

Maduka makubwa haya huuza bidhaa za aina nyingi mbalimbali zikiwemo vigoda, vistuli, meza, masofa ,vitanda, mapambo ya ukutani, wateja wanapofika hapa huonyeshwa bidhaa hizi kwa undani kabisa ili waweze kuzielewa kabla ya kununua.

Maduka makubwa huwekwa vioo vikubwa ambavyo vinaonyesha bidhaa zinazouzwa ndani yake wateja wanapopita huingia katika maduka hayo na kuweza kununua baadhi ya bidhaa maduka haya, pia huwekwa matangazo ya mabango nje ya maduka hayo kuonyesha kuwa hilo ni duka la aina fulani.

Duka hili la nguo ni sehemu ya maduka makubwa. Nguo zake zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi zinazoonekena vizuri. Wateja wanapofika hapa kuweza kuchagua bidhaa zinazouzwa humo ndani vikiwemo viatu, mikoba ya kike pamoja na nguo zingine nyingi.

Duka hili kubwa linauza nguo za aina tofautitofauti, zikiwemo: fulana, mashati, suruali, mikoba pamoja na nguo zingine. Zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yaani zinaonekana, hivyo mteja anapofika ni rahisi kuchagua anayoitaka.

Duka hili la nguo ni sehemu ya maduka makubwa nguo za kiume zikiwepo suti pamoja na nguo nyingine zilizopangwa katika makabati ya wazi zinazoonekana vizuri, hivyo mteja anapofika apa ni rahisi kuona kila nguo iliyotundikwa na zile zilizopangwa ili kuweza kuchagua.

Maduka mengi haya yaliyojikusanya katika jengo moja kubwa yanayouza bidhaa za aina nyingi tofautitofauti, hivyo mteja anapoingia humo ndani ni rahisi kwake yeye kununua bidhaa zote anazozitaka na kuweza kuondoka nazo.

Duka hili kubwa wanauza vitu vya aina nyingi mbalimbali, ikiwemo viatu, mashati, makoti, fulana, saa. Hivyo mteja anavyofika hapa inakuwa rahisi kwake yeye kuchagua nguo yoyote anayoitaka na kuweza kulipia.

Duka hili kubwa la nguo wanauza suti za aina mbalimbali zenye rangi za aina tofauti tofauti. Hivyo mteja anapokuja hapa hukutana na suti hizi zilizotundikwa katika makabati mazuri ya wazi, hivyo huchagua vizuri kabla ya kulipia.

Duka hili kubwa linauza bidhaa za aina nyingi ikiwemo viatu vilivyopangwa vizuri katika makabati ya wazi yaani vinaonekana, pamoja na bidhaa nyingine kuna wateja waliofika humo wakichagua bidhaa wanazozitaka ili waweze kuzilipia.

Duka hili kubwa wanauza vinywaji vya aina tofautitofauti, vimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yaani vinaonekana, na kuna mteja aliyeshikilia kikapu chake akichagua vinywaji hivyo, tayari kwa ajili ya kwenda kulipia kuondoka navyo.

Duka hili kubwa linauza matunda ya aina tofautitofauti ambayo yamepangwa vizuri katika makabati ya wazi yani yanaonekana vizuri, yakiwemo matango, nyanya, pilipili hoho, tangawizi pamoja na bidhaa zingine nyingi.

Duka hili kubwa linauza vyombo vya aina mbali mbali vilivyopangwa vizuri katika makabati ya wazi, hivyo vinaonekana kuna vitoroli vidogo ambavyo vipo kwa ajili ya mteja anapopita kuvichukua, kwa ajili ya kwenda kukusanyia vyombo anavyovitaka ili aweze kuvilipia.

Hili ni duka kubwa wanquza bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti. Viatu hivi vya miguuni vilivyowekwa katika makabati ya wazi vinavyoonekana vizuri ili iwe rahisi kwa mteja anapofika kuweza kuchagua anachokitaka na kuweza kuilipia ili aweze kuondoka nacho.

Hili ni duka kubwa bidhaa za aina nyngi mbalimbali tofauti tofauti zinauzwa hapa, zimepangwa vizuri katika makabati yaliyokuwa wazi hivyo wateja wanapofika ni rahisi kuchagua na kuweza kununua bidhaa wanazozitaka.

Duka hili kubwa linauza bidhaa za aina nyingi zikiwemo nafaka, mchele, maharage, karanga, ndizi, matunda na bidhaa zingine za viwandani hivyo mteja anavyofika hapa ni rahisi kuchagua bidhaa anayoitaka.

Maduka makubwa haya wanauza bidhaa za aina nyingi mbalimbali, bidhaa zake zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi, hivyo zinaonekana kwa urahisi. Mteja anapofika hapa ni rahisi kuchagua bidhaa anayoitaka, ili iweze kuwa rahisi kuilipia.

Duka hili kubwa linauza vinywaji vya aina tofautitofauti, hivyo vimepangwa vizuri katika makabati ya wazi, vinaonekana. Mteja anapofika hapa huchagua mwenyewe vinywaji vilivyo katika plastiki, au vinywaji vilivyo katika vifungashio vingine.

Duka hili kubwa lililopambwa kwa bango zuri lenye kuvutia. Ndani yake kuna bidhaa za aina nyingi zinauzwa hivyo wateja wengi hufika hapa kwa urahisi na kuweza kujipatia huduma wanazozitaka katika duka hili.

Duka hili kubwa wanauza vinywaji vya aina nyingi tofautitoofauti vimepangwa vizuri katika makabati, zingine zimehifadhiwa katika chupa nyingine zimehifadhiwa katika maboksi na zungine zimehifadhiwa katika machupa ya plastiki.

Duka hili kubwa kubwa bidhaa nyingi zinazouzwa ambazo zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi, yaani vinaonekana vizuri na kuna wateja wanaoingia na kutoka katika duka hilo wakichagua bidhaa wanazotaka ili waweze kwenda kuzitumia.

Duka hili kubwa wanauza bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti zilizopangwa katika makabati ya wazi, hivyo zinaonekana vizuri kwa mteja anapofika kuweza kuchagua bidhaa anayoitaka ili kuweza kwenda kuilipia na kuondoka nayo.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti ikiwemo baiskeli, viti aina ya plastiki, mipira pamoja na bidhaa zingine nyingi kuna wateja waliofika hapa wakichagua bidhaa hizo ili kuweza kuzilipia.

Duka hili kubwa huuza bidhaa za aina nyingi tofautitofauti ambazo zimepangwa vizuri. Kuna wateja wanaoingia humu ndani na wengine wanaotoka, wakiwa wanafanya malipo kwa wadada ambao wanaokuwa katika sehemu za akupokea.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa za aina nyingi mbalimbali, zilizopangwa vizuri katika makabati yaliyokuwa wazi zinaonekana hivyo ni rahisi kwa mteja anapofika hapa kuchagua bidhaa anazotaka na kwenda kulipia.

Duka hili kubwa linauza nafaka za aina tofautitofauti zilizohifadhiwa katika magunia kunavichoteo katika kila kiloba cha nafaka, hivyo mteja anavyofika hapa kuchota na kujipimia mwenyewe alafu anakwenda kulipia.